Mtumiaji wa huduma za benki akiwa anatoa hela katika mashine ya kiautomotela kwa kuweka kadi ya benki ndani ya mashine hiyo.

Ofisi kubwa za benki ya 'Ikwiti', zikiwa zinaendelea na shughuli za uendeshaji wake, huku nje kuta zake zikiwa zimepambwa kwa matangazo makubwa ya huduma za benki hiyo.

Mhudumu wa benki aliyendani ya chumba cha kioo chenye vifaa kama vile, mashine ya kuhesabia fedha ;akimkabidhi mteja wa benki hela aliyotoa katika akaunti yake.

Muhudumu wa dawati la mbele la benki akiwa anamuhudumia mteja aliyetoa fedha, kwa njia ya kadi ya benki ndani ya ofisi ya benki.

Tangazo la benki ya Absa ikiwa linamuonesha mwanamke anaefanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali, kwa kutumia kadi aina ya "VISA" ya benki hiyo.

Muhudumu wa baa wa kike akiwasikiliza wateja walioketi katika meza, juu yake kukiwa na chupa za bia pamoja na glasi zilizojazwa bia.

Sehemu ya mbele ya gari iliyofunguliwa milango ikiwa na breki ya mkono, gia, usukani, kiwambo cha tv pamoja na kioo cha mbele ikiwa ni sehemu ya biashara ya uuzaji wa magari.

Eneo la wauzaji wa magari lilio katika mazingira yaliyozungukwa na majengo marefu, likiwa limeegesha magari madogo meupe ya kampuni ya "TOYOTA", tayari kwa ajili ya uuzaji.

Muuza magari akiwa anaonyesha sehemu ya ndani ya gari, yenye viti viwili vya ngozi vyenye ubora na udhibiti kwa wanunuaji.

Wauzaji wa magari wakiwa wameegesha magari aina ya Toyota yenye rangi nyeusi katika “YARD”ya magari tayari kwa ajili ya maonesho na uuzaji wa magari hayo.

Muuzaji wa magari akiwa ameketi nyuma ya meza ya kioo, mbele yake kukiwa ni egesho la magari aina ya fuso yakiwa tayari kwa ajili ya uuzaji.

Mabasi madogo meupe ya kampuni ya “Hyundai” yakiwa katika eneo la maegesho na maonyesho tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Eneo la maegesho na maonesho la magari madogo meupe, lililopakana na jengo kubwa la ghorofa la sehemu ya miti mirefu, likiwa mahususi kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Jokofu la kisasa ya kiotomo maziwa linalotoa maziwa kwa kuwekwa fedha katika mashine ndogo uliyoko juu; ikiwa na vibandiko vyenye maandishi ya bluu, meupe na mekundu pamoja na picha ya mtu akiwa anakamua ng'ombe.

Mteja wa maziwa akiwa amekinga geleni la maziwa katika mashine ya kutolea maziwa ndani ya kiautomo maziwa, baada ya kuweka hela katika mashine hiyo.

Jokofu la kisasa la kiutomu maziwa linalotoa bidhaa za maziwa kwa kuweka hela katika kijimashine kilichopo ndani yake ikiwa limeunganishwa katika soketi ya umeme kwa ajili ya ufanyaji kazi.

Jokofu la kisasa la kiautomo maziwa likiwa na vibandika vya buluu, kilicho na maandishi na michoro ya ng'ombe likiwa limewekwa ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa.

Jokofu kubwa la kisasa la kiotomu maziwa linalotumika kuuza bidhaa za maziwa likiwa na vibandiko vya rangi ya kijani, bluu na utepe mweupe pamoja na picha za maziwa na mtu akiwa anakunywa maziwa.

Jokofu la kisasa la kiautomo maziwa lenye vibandiko vya bluu, likiwa na maandishi meupe na meusi, pamoja na picha ya mandhari ya tambarare ya kijani yenye malisho ya ng'ombe wenye mabaka meupe na meusi.

Jokofu la kiotomo maziwa linalotoa bidhaa za maziwa, likiwa ndani ya duka lenye rafu na bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji baridi, pamoja na makasha ya vifungashio.

Majokofu ya kisasa, moja likiwa la kawaida la kuhifadhi bidhaa za maziwa ndani ya mageleni. Lingine likiwa ni kiautomatiki cha maziwa, kilicho na picha ya maziwa na ng’ombe mweusi mwenye manaka meupe.

Jokofu la kisasa lenye kiautomo maziwa, likiwa na vibandiko vya bluu vyenye maandishi pamoja na picha ya ng'ombe na maziwa yanayomwagika, likiwa ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa.

Jokofu za kiotomo maziwa zinazouzwa bidhaa zitokanazo na maziwa, zikiwa na vibandiko vya samawati , pamoja na picha ya glasi ya maziwa na ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeupe na mabaka meusi .

Mteja wa maziwa akiwa ananunua maziwa Katika duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, lenye Milango ya bati yenye maandishi mekundu na meusi pamoja na picha ya ng'ombe.

Jokofu la kisasa la "ATM" maziwa lililo wekewa ulinzi wa chuma kizito lenye kibandiko ya bluu na nyeupe na picha ya ng'ombe na maandishi ya maelekezo likiwa nje ya duka linalouza vifaa vya umeme wa jua.

Mteja wa bidhaa za maziwa akiwa ananunua maziwa katika galoni la lita tano, ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, lenye rafu za ukutani zilizohifadhi magaloni makubwa pamoja na meza ya mbele yenye madeli ya vitafunwa vya kuokwa.

Duka linalouza bidhaa za maziwa lililopakwa rangi nyeupe na utepe wa bluu, ikiwa juu na bango kubwa lililochorwa mnyama ng'ombe na maandishi ya bluu, yenye kusomeka baa ya maziwa.

Duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa likiwa na matangazo mbalimbali kuhusiana na bidhaa hizo, kama vile glasi ya maziwa pamoja na mapipa ya maziwa.

Jokofu la kisasa la kiauotomo maziwa lenye vibandiko vyenye rangi ya bluu na nyeupe, ikiwa na picha ya kimiminika cha maziwa na ng'ombe mwenye mabaka meusi na meupe.

Watumiaji maziwa wakiwa mbele ya duka linalouza bidhaa za maziwa nje pakiwa na jokofu dogo linalohifadhi bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile: samli, maziwa ya mgando na kadhalika.

Jokofu la kisasa la kiautomatiki maziwa lenye vibandiko vya pinki na nyeupe, vikiwa na mchoro pamoja na maandishi, vikiwa vimewekwa nje ya duka la maziwa.

Duka kubwa la manunuzi yenye rafu ndani yake kukiwa na jokofu la kiutomu maziwa linalotoa bidhaa zitokanazo na maziwa, likiwa na picha ya mnyama ng'ombe pamoja na maandishi ya rangi nyeupe.

Jokofu la kiotomo maziwa linalotoa bidhaa zitokanazo maziwa likiwa na vibandiko vya bluu, na maandishi pamoja na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na mabaka meusi.

Jokofu la kiotomo maziwa, linalotoa bidhaa za maziwa, likiwa na vibandiko vya samawati na nyeupe, vyenye maandishi pamoja na picha ya ng'ombe.

Jokofu la kisasa la kuweka maziwa yenye vibandiko vya samawati pamoja na maandishi mbalimbali, pamoja na picha ya ng'ombe ikiwa ni sehemu ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Jokofu la kisasa la kiautomo maziwa, likiwa na sehemu ya kutolea bidhaa za maziwa kwa kuweka fedha ndani ya mashine iliyopo katika jokofu hilo.

Mtumiaji wa maziwa akiwa ananunua maziwa katika jokofu la "Kitomo maziwa", lenye vibandiko vya rangi ya bluu na kijani, pamoja na picha za ng'ombe, kwa kuweka fedha katika mashine ya kiautomatiki.

Mteja akiwa ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, lenye milango ya chuma yenye mabango makubwa ya bidhaa za maziwa, pamoja na bango kubwa la bidhaa hizo, likiwa limewekwa katika paa la duka hilo.

Majokofu ya bidhaa mbali mbali moja la vinywaji baridi, lingine la bidhaa za mboga na lingine likiwa ni jokofu la kiautomo maziwa, lenye vibandiko vya bluu na maandishi pamoja na picha ya ng'ombe.

Duka kubwa linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa likiwa na matangazo mbalimbali kama vile: benki, mtandao ya simu, picha ya maziwa na ng'ombe pamoja na sehemu ya kutolea huduma za kifedha.

Jokofu la kisasa yakiwepo maziwa, likiwa limewekwa vibandiko vya buluu vyenye maandishi pamoja na picha za ng’ombe, ndani ya duka linalooza bidhaa zitokanazo na maziwa.

Wanunuzi wa bidhaa za maziwa wakiwa wamesimama mbele ya kibanda cha kuuza maziwa, kilichotengenezwa kwa chuma na kisha kuezekwa mabati.

Duka kubwa la maonyesho lina bidhaa za samani, kwa ajili ya biashara likiwa limesheheni bidhaa kama vile; masofa ya vitambaa vya rangi mbalimbali, meza za duara pamoja na za msitatiri, viti, stuli pamoja na rafu za ukutani.

Samani mbalimbali kama vile: masofa yenye vitambaa vya rangi ya kuvutia, makabati, rafu za viatu, meza na stuli vikiwa vimewekwa nje, kwaajili ya maonesho ya kuviuza.

Fundi seremala aliening'niza ufito wa tepu katika shingo yake, akitumia nyundo kugongelea misumari katika mbao kama sehemu ya utengenezaji wa samani.

Jengo la kisasa pana na kubwa likiwa limesheheni samani ya vitanda vilivyo na magodoro, pamoja na samani zingine za meza viti kwa ajili ya maonesho ya biashara.

Mtu aliyevaa shati jeupe suruali nyeusi na viatu nyekundu, akiwa ameketi kwenye samani ya sofa yenye rangi ya udongo pamoja na maua mbalimbali ikiwa imewekwa nje kwa ajili ya maonyesho ya kuuzwa.

Chumba cha maonyesho ya bidhaa za samani kwa ajili ya uuzaji kilicho sheheni bidhaa kama vile: masofa, meza zenye urembo wa vyuma, sarafu fupi, viti, taa za umeme pamoja na makabati.

Duka la kisasa la samani likiwa ni sehemu ya maonesho ya bidhaa mbalimbali kama vile masofa yenye rangi mbalimbali, vitanda, viti, meza la sturi.

Mafundi seremala waliovalia makoti ya kazi ya bluu, wakiwa wanaranda mbao katika karakana, kwa ajili ya utengenezaji wa samani.

Samani za masofa zikiwa nje ya ofisi kwa ajili ya maonyesho ya biashara, katika eneo hilo likiwa pia limehifadhi magodoro pamoja na viti vya plastiki.

Samani ya meza ya duara ya kisasa ya rangi ya kahawia ikiwa na viti vyake vinne virefu, ikiwa katika eneo la maonyesho ndani ya karakana tayari kwa ajili ya uuzaji.

Chumba kikubwa cha maonesho ya biashara ya samani kikiwa kimesheheni samani mbalimbali kama vile masofa, makabati ya ukutani, viti, meza pamoja na rafu.

Samani za vitanda vya ghorofa vya rangi ya kahawia na bluu na nyeusi, vikiwa vimewekwa nje ya kando pembezoni mwa barabara kwa ajili ya maonyesho ya biashara.

Meza kubwa ya mstatili yenye rangi ya kahawia ikiwa na viti vyake vilivyo nakshiwa kwa kitambaa cheusi ikiwa nje, tayari kwa ajili ya uuzaji.

Duka kubwa la samani za kisasa linalouza samani kama vile:masofa, viti stuli, pamoja na makabati.

Samani mbalimbali zikiwa zipo ndani ya duka la maonesho ya samani lenye vioo vilivyotengenezwa kwa alumini, pamoja na tangazo kubwa linalosomeka kasri la samani.

Duka kubwa la maonyesho ya bidhaa za samani kwa ajili ya mauzo likiwa limesheheni bidhaa za vitanda, pamoja na masofa huku kuta zake zikiwa zimepambwa kwa viwambo pamoja na picha mbalimbali za matangazo.

Fundi seremala alievaa surukwenye la bluu, akiwa katika karakana yake iliyozungukwa na mbao akitengeneze samani mbalimbali.

Samani ya meza ya kisasa ya mduara, iliyotengenezwa kwa mbao bora na mtindo wa kisasa, Ukiwa katika eneo la maonesho kwa ajili ya uuzaji.

Hoteli ya kisasa iliyojengwa kwa mtindo wa zamani wa kutumia mbao na magogo, ikiwa imenakshiwa na taa za rangi mbalimbali huku mbele kukiwa na ubao mkubwa wa orodha ya chakula.

Sehemu ya mbele ya hoteli yenye mapokezi yenye dawati kubwa la nusu duara, na mapambo ya ukutani pamoja na taa za nakshi, ikiwa na sakafu ya vigae vyenye michoro ya maua ya mduara.

Wahudumu pamoja na wateja wakiwa ndani ya hoteli ya kisasa yenye Kuta za mbao zilizonakishiwa kwa michoro ya kitamaduni , ikiwa na samani ya viti na meza za kisasa.

Eneo la mapokezi ya hoteli ya kisasa, likiwa limetengenezwa na kunakshiwa kwa: taa za kisasa, samani zinazopendeza na zenye rangi nzuri, pamoja na sakafu ya vigae yenye rangi na maua mazuri.

Mama na watoto wake wakiwa ndani ya hoteli yenye samani za kisasa za viti vyenye rangi ya kijivu pamoja na zambarau, huku sakafu lake pia likiwa limenakshiwa kwa zulia lenye michoro ya zambarau rangi ya mchanga pamoja na kijivu.

Mfanyabiashara wa bidhaa za machungwa, bamia na vitunguu, akiwa ameketi chini akiwauzia wateja wake ndani ya soko la bidhaa mbalimbali.

Wafanyabiashara wa bidhaa za karanga pamoja na mbogamboga, wakiwa wanauza bidhaa zao walizoziweka katika mikokoteni ya mbao ndani ya soko.

Muuzaji wa bidhaa za mboga aliyepanga bidhaa zake katika meza za mbao, akiwa anamuuzia mteja bidhaa hizo, ndani ya soko kubwa lililoezekwa kwa maturubai.

Soko kubwa la bidhaa mbalimbali likiwa limesheheni bidhaa tofauti tofauti zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio mbalimbali kama vile ndoo, mifuko ya plastiki, makopo madogo pamoja na matenga.

Wachuuzi wa bidhaa za mboga aina ya nyanya wakiwa wamepanga bidhaa zao katika mabeseni ya chuma pamoja na visahani, katika eneo la soko kwa ajili ya uuzaji.

Muuza bidhaa za matunda na mboga, akiwa ameshikilia blokori ya kijani, huku bidhaa zingine zikiwa zimewekwa katika matenga ndani ya soko la mboga na matunda.

Bidhaa mbalimbali kama vile: hoho, karoti, nyanya chungu, vitunguu swaumu, vitunguu maji vyeupe na vyekundu, nyanya, kabichi, pamoja na mboga za majani, vikiwa vinauzwa ndani ya soko kubwa.

Mfanyabiashara wa bidhaa za mboga ndani ya soko, akiwa amepanga bidhaa zake katika rafu zilizotengnezwa kwa mbao. Akimuuzia mteja wake, bidhaa ya mboga ya majani.

Wanunuzi wakiwa chini ya miamvuli mekundu ndani ya soko wakinunua bidhaa za matunda zilizowekwa katika matenga ya plastiki ya rangi mbalimbali.

Wanunuzi wa nguo wakiwa wanachagua bidhaa ndani ya duka la nguo, lililoning'iniza nguo za aina mbalimbali katika vingao vya chuma.

Soko la kienyeji lenye bidhaa mbalimbali, kama vile mananasi, machungwa, ndizi, nyanya, vitunguu, viazi zilizowekwa katika meza pamoja na matenga. Yakiwa tayari kwa ajili ya uuzaji.

Ofisi kuu ya utoaji wa mikopo midogo kwa wahitaji ya kampuni platinamu ikiwa imetengenezwa kwa alumini na vioo, na kuwekwa vibandiko vya bluu vyenye maandishi mbalimbali kuhusiana na ofisi hiyo.

Duka linalotoa huduma za kifedha za mitandao ya simu, likiwa katika moja ya maduka katika jengo la biashara liliyoko kando mwa barabara ambayo pia ni eneo la maegesho ya pikipiki.

Uwekezaji wa jengo la makazi la ghorofa moja lililojengwa kwa kuta za tofali, kisha kuwezekwa kwa paa la vigae, huku madirisha yake yakiwa ya vioo, na kuzungushiwa uzio wa ukuta mfupi wenye maua juu yake.

Uwekezaji wa majengo ya makazi ya watu ya ghorofa mbili, yakiwa na rushani zilizotengenezwa kwa vyuma pamoja na madirisha makubwa ya aluminiamu.

Duka kubwa la mikate likiwa na sehemu ya jiko la kuokea, huku mbele likiwa na rafu za vioo. Zilizohifadhi mikate iliyookwa tayari ndani ya duka kubwa la manunuzi.

Mavazi ya watoto aina ya gauni, sketi pamoja na viatu, vikiwa vimening'inizwa katika viwango ndani ya duka kubwa la manunuzi.

Aina mbalimbali za viatu vya watoto vilivyoning’inizwa katika vihango vya rangi nyeusi. Huku viatu vya watu wazima vikiwa katika rafu, nyuma yake ndani ya duka la manunuzi.

Mavazi ya kiume aina ya mashati ya rangi mbalimbali, yakiwa yamewekwa kwa kupangwa chini vizuri, huku makoti yakiwa yamening'inizwa katika vingao, katika rafu za ukutani ndani ya duka la manunuzi.

Mwanasesere nyeusi na nyeupe iliyovishwa nguo ya sufu ikiwa ndani ya duka linalouza mavazi lenye milango mikubwa, iliyotengenezwa kwa vyoo alumni katika duka kubwa la manunuzi.

Duka lenye milango ya vioo iliyotengenezwa kwa alumni, linalouza bidhaa mbalimbali za urembo, kama vile: pafiumu, viatu, mapochi na begi, likiwa ndani ya duka kubwa la manunuzi.

Mnunuzi wa bidhaa akiwa anachagua bidhaa za jikoni kama vile kahawa, katika rafu ndefu za duka kuu.

Rafu za duka kuu zilizoweka bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani na vinywaji kama vile vileo soda za kopo pamoja na vitafunwa mbalimbali kama biskuti.

Duka kuu la manunuzi lenye rafu ndefu zenye bei elekezi kwa bidhaa husika, zikiwa zimehifadhi chupa za glasi za vileo na mvinyo mbalimbali.

Mnunuzi wa bidhaa akiwa anatazama bidhaa zilizohifadhiwa ndani ya rafu za mbao, zenye vioo, kwa ajili ya uoneshaji wa bidhaa, ndani ya duka kuu la manunuzi.